Hili hapa ni chumba liitwalo maonyesheyo, yaani mahala ambapo magari ya aina tofauti huletwa, ili anayetaka kununua kukuja kuitazama kukagua.

Haya ni magari ambazo zimeegeshwa na ni za aina tofauti. Kuna lori na kuna magari madogo. Zina rangi tofauti. Kuna nyeupe, kuna nyeusi na kuna samawati pia.

Hili hapa ni duka la kuuza viatu. Limetengenezwa kwa mabati na miti. Kule juu kuna matundu. Ina maana mvua ikinyesha inaweza penyeza maji. Kuna muuzaji ambaye ameinama pale kando.

Hili ni duka la kuuzia maziwa. Ina milango miwili ambazo zimefunguliwa. Kuna jiko ambayo imetikwa sufuria. Kuna mitungi na ndoo. Ndani mle kuna watu ambao wamekaa.

Hii hapa ni soko ya kuuzia nguo ya mitumba . Huwa yenye bei nafuu . Kuna wauzaji na wanunuzi wanaochambua ili wapate nguo.

Hii hapa ni duka ya kuuzia vinyago, ambazo hutengenezwa kutoka kwa mbao ama miti. Imesheheni wanyama mbalimbali kama vile twiga na punda milia.

Hii ni soko ya kuuzia nyanya, kuna mfanyabiashara ama muuzaji ambaye anapanga nyanya zake kwa njia za ustarabu muno ili kuwavutia wateja.

Hii hapa ni mandhari ya soko imesheheni bidhaa mbalimbali kwa mfano; kitunguu, pilipili, parachichi, maembe na ndizi. Kuna pia nguo.

Hizi hapa magari ambazo zimeegeshwa na watu, ni ya aina tofauti na rangi vilevile. Kwa mfano kuna nyeusi na nyeupe. Kule kando kuna umati wa watu ambao wamesimama ina maana wanautazama mchezo ambayo inaendelea.

Hii ni gari aina ya matatu ambayo imeegeshwa nje, hutumika kusafirishia abiria, watalii kuwaona wanyama na pia wanabiashara huitumia kusafirishia vyombo vyao vya kazi.

Hizi hapa ni fedha ama pesa . Hutumiwa kwa njia tofauti kwa mfano, wanabiashara huzitumia kufanya biashara zao. Hutengenezewa kwenye benki.

Kituo cha kuuza maziwa huku mwanaume aliyevaa shati jeupe yenye mandishi ya cba anamimina maziwa kwenye kikombe.

Hili ni gari aina ya matatu. Ni nyeupe kwa rangi na ni safi mno. Hutumika kusafirishia abiria, mizigo na hata kampuni hutumia kusafirishia bidhaa zao za duka.

Hii ni chumba ambacho kimetengenezwa kwa minajili ya maonyesho ya magari mapya. Ina madirisha mapana ambayo inaruhusu kiangazi kuingia mahala pale. Magari ni ya rangi tofauti na ni madogo.

Hii hapa ni soko. Kuna viatu ambazo zinauzwa, ya watoto, wazee kwa wamama. Zina rangi tofauti, kuna za samawati, nyekundu na zinginezo.

Hii hapa ni soko. Imesheheni bidhaa tofauti, kuna nazi, parachichi, maembe, karoti na pia kuna wauzaji wanaongoza wanunuzi.

Kibanda kinacho uza mboga kama vile tomato , karoti, dania, pilipili hoho, vitunguu, mlimau na vinginevyo.

Kitita cha pesa yenye kiwango cha elfu moja. Ni pesa zina picha za rais wa Kenya wa kwanza Kenyatta. Pesa za elfu mojamoja.

Hapa ni katika maeneo ya sokoni. Kuna wachuuzi wengi ambao wamekaa kitako, wanauza bidhaa zao kwa mfano matunda kama vile chungwa, maembe, mboga pia zinauzwa, kuna mengine ambazo zimetiwa kwenye gunia. Kuna wanunuaji ambao wanachagua.

Hichi ni chumba cha maonyesho ya magari ya kila aina mapya. Kuna kijana ambaye amesimama, mkononi amewashikilia gari yenye rangi nyeusi. Usoni anatabasamu isiyo na kifani.

Hizi hapa ni matunda maarufu sana ambazo zinajulikana kama tikiti maji, Kando na hizi kuna maembe na machungwa.

Magurudumu ya gari yenye rangi nyeusi ambayo yamepangwa. Magurudumu haya ni mapya, laini, yaonekana kama hayajaanza ata kutumiwa.

Hii hapa ni bango ambayo inajaribu kueleza umuhumu wa kuwa na bima ya afya. Kuna mchoro wa mtu ambaye anaonekana kuwa na maumivu sana. Kuna kidude ambacho kimo shingoni mwake vilevile kuna maandishi

Hii hapa ni ndani ya soko . Kuna samaki waliochomwa vizuri. Kuna mchuuzi ambaye amesimama upande wa kushoto tayari anaongonjea customer wafike.

Hizi ni bunda za noti ya shilingi elfu moja zinahesabiwa. Hutumiwa kwa njia tofauti, kwa mfano kulipia karo, kufanyia biashara na vitu vinginevyo.

Hizi hapa ni takribani shilingi elfu kumi, pesa taslimu ya Kenya. Kwenye fedha hizi kuna mchoro ya kila aina. Kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza kwa jamuhuri ya Kenya. Kuna maandishi vilevile.

Hii ni jengo ya kuuzia magari. Kuna magari tofauti. Ukutani kuna mabano ama mabango ambayo yamepachikwa . Mataa yamewashwa. Dirisha limefunguliwa.

Hii ni shilingi elfu moja ya kenya, ina pande mbili, upande wa kwanze ina picha ya mzee jomo kenyatta ambaye alifariki, alikua ndiye rais wa kwanza wa kenya, upande mwingine imesheheni picha ya wanyama kama vile ndovu na mbogo.

Hii hapa ni aina ya gari ya matatu. Ni nyeupe kwa rangi, na huwa maarufu sana. Hutumiwa kwa mambo ya usafiri, haswa wateja. Vile vile, makampuni huitumia kusafirishia bidhaa zao.

Ni duka lililo na mlango wenye maandishi ya M-Pesa na chupa za maji na kinywaji na friji lililoandikwa kinywaji cha Pepsi.

Hii hapa ni bango la kuchukua bima la teksi, kuna magari matatu ambayo yamechorwa, ya kwanza ambayo iko katikati ni rangi nyeupe, na pili ambayo ina rangi ya nyekundu na ingine ni ya chungwa.

Hapa ni kwenye soko, haswa ya kuuzia mavazi ya wanawake. Kuna mwanadada mmoja ambaye ndiye muuzaji, amevipanga mavazi yake kwa ustadi, anawasubiri wanunuzi.

Hii ni duka ya kuuzia maziwa. Kuna wateja wanne ambao wamesimama nje la jengo. Ndani kuna muuzaji ambaye anauza bidhaa, vilevile kuna mitungi ya kuwekea maziwa.

Hapa ni kwenye duka. Mlangoni kumepakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna wateja wawili ambao wamesimama mle mlangoni, wanahudumiwa. Mmoja amevaa nguo zenye rangi nyekundu, na mwingine amevaa suruali ya rangi ya samawati.

Hapa ni dukani, kuna mashine mawili ya kwanza ina mchoro wa ng'ombe ina maana ni ya maziwa na nyingine ina mchoro wa mafuta wa kupikia. Kuna mwanadada ambaye amesimama ameushikilia mashine ya mafuta ya kupikia.

Mwanamke anaonekana akiingia kwenye duka lenye jina Kieni Dairy. Duka lenyewe linauza mazao ya ng'ombe kama vile maziwa na mengineyo.

Hizi hapa ni bunda la noti za shilingi elfu moja ya Kenya. Pesa hizi hutumiwa kufanyia shughuli mbalimbali kama vile wafanyabiashara huzitumia kufanyia kazi zao za kila siku.

Hizi hapa ni magurudumu za gari. Ina maana yanasafishwa ili kutoa tope ziliokwama. Magurudumu haya, husaidia gari mwendo kasi.

Magari yameegeshwa mbele. Gari jeupe aina ya X liko mwanzoni mwa picha huku mengine meupe, meusi na nyuma yake kuna taa na mimea.

Hii hapa ni bango ambayo inahimiza umuhimu wa kuchukua bima ya afya. Kuna michoro ya watu ambayo inaonekana kana kwamba wako ndani ya hospitali na kuna nesi ambaye anajaribu kuwashawishi.

Hapa ni ndani ya kioski. Kuna matunda ya aina tofauti. Kuna ndizi mabichi yenye kijani kibichi. Kuna ndizi ambazo zimeiva, nyanya.

Simu imeshikwa mkono, simu ya kisasa, huku inaonyesha ujumbe wa Safaricom iliyoandikwa kwa rangi ya kijani na maneno mengine kama vile MPESA.

Hii hapa ni duka ya kuuzia vinyago ambazo zimetengenezwa kutoka kwa mbao au miti. Watengenezaji wa vinyago hizi ni wa jamii ya maasai.

Hii hapa ni shilingi elfu moja, pesa ya Kenya. Kwenye fedha hii kuna michoro ya aina tofauti. Kwa mfano, kuna picha ya hayati Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya. Vilvile, kuna mchoro wa jengo kubwa.